Duka la kuuza nguo la wanaume, li wazi na lina kaa la bei ghali mno, kwenye mazingira yake yanaonyesha. Kuna koti, viatu na hata mashati tayari kuuzwa.

Katika duka la kuuza nguo za mkono wa pili, kuna shati ziilzowekwa kwenye kijichuma, pamoja na begi, na bidhaa hizi wameweka kuwa bei ya 150 pekee.

Duka la kuuza nguo hasa za wanaume kwani kuna mashati, koti na hata viatu vya wanaume pekee lii wazi. Bei kulingana na uwezo wa mtu kuongea na muuzaji.

Duka la kuuza mavazi na vifaa vya urembo vya wanawake li wazi na kuna vitu kama kofia, vito na viatu mbalimbali. Kuna umbo mbili za binadamu zilizovalishwa nguo ili kuona ukubwa na jinsi ambavyo mavazi haya yanastahili kuvaliwa.

Kuna suruali na koti zilizoanikwa kwenye chuma, ambazo ni za mkono wa pili. Bei huwa rahisi, kwani zimevaliwa na mtu mwingine aliyeamua kuziuza.

Duka ambal linauza nguo za mkono wa pili li wazi na kuna wateja kadhaa wanao angalia tayari kununua, kuna koti, vibeti, suruali na mavazi mengine.

Duka la kuuza nguo ambazo zinaonekana kuwa za wanaume, limepambwa vizuri na vigae ni vya mbao. Kuna viti kataa ambapo watu wanakaa wakijipima nguo au hata kufia.

Katika duka la kuuza bidhaa za urembo za wanawake kuna herini, bangili, mikufu na hata miwani. Pia kuna umbo la mwanamke limevalishwa shati pamoja na vibeti kadhaa kando.

Duka la kuuza nguo za wanaume li wazi na kuna koti, shati na viatu ambavyo vinaonekana. Vigae ni vya mbao na ni ya rangi ya kahawia.

Umbo la mwanamke inaloitwa Mannequin limevalishwa nguo ili kuonyesha ukubwa wa nguo hizo. Kuna vitu vingine kama vibeti, vitro na hata kofia ambavyo vinauzwa.

Katika duka la kuuza nguo za watoto, kuna sehemu ambapo mavazi zinazojulikana kama Polo zipo. Kuna mashati, suruali, zimekunjwa na zingine kuanikwa hapo.

Duka la kuuza nguo za mkono wa pili limefunguliwa na kuna mtu anayepiga densi hapo nje ili kuwakaribisha wateja. Pia kuna mlinda lango ambaye anayetazama.

Duka la kuuza nguo ,linalitumia jina la Vivo limefungua milango yake ili kukaribisha wateja. Kuna umbo kadhaa zilizovalishwa mavazi ili kuonyesha uzuri wa nguo hizo.

Miwani, shanga, bangili na vitu vingine vya wanawake vimepangwa vizuri kwenye kuta la kuuza vitu hivyo. Kuna bidhaa nyingine kama vibeti.

Katika duka la kuuza nguo za wanaume, kuna umbo linalofanana binadamu, ambalo limevalishwa shati na suruali. Pia, kuna viatu vya ofisi na hata koti.

Duka la kuuza nguo, liliko na dirisha badala ya kuta, ili wateja waweze kuona kutoka nje na kuvutiwa ili wanunue. Kuna vitu kama koti na mashati.

Duka la kuuza nguo za kiume inaloitwa Town Team limefungua milango yake na kuwakaribisha watu. Hapo kando kuna umbo za binadamu ambazo zimevalishwa mavazi ili kuona ukubwa wa mavazi hayo na jinsi ambavyo mtu angekaa kama angezivaa.

Duka la kuuza mavazi ya wanawake limefungua mlango ili kukaribisha. Hapo nje kuna kofia, vinyasa, rinda na nguo zingine tofauti ambazo zinapendwa sana wakati wa kisasa.

Chupi na visitiri kifua vya wanawake, vimepangwa na ni vya rangi na aina, na pia ukubwa tofauti. Hapa ni mahala pa kununua nguo.

Duka la kuuza nguo na viatu ambalo linaitwa jina La Rosa lii wazi, kuna mashati pamoja na viatu vilivyo anikwa na wamekaribisha wateja.

Katika duka la kuuza nguo ambapo nafasi ni mingi, kuna viatu, mashati na kofia mengi. Vigae ni vyeupe na taa ziko kwa wingi ili kuleta mwangaza.

Duka la kuuza nguo linalojulikana kama vivo limefungua milango na kukaribisha wateja. Kuna umbo za binadamu zilizovalishwa mavazi ili kuonyesha ukubwa au udogo wa nguo hizo.

Duka la kuuza mavazi ya wanaume li wazi, na limepambwa mno. Kuna kofia, viatu, shati na hata koti zilizoanikwa.

Gari aina ya Toyota safi mno, imepigwa picha kwa undani ili kuonyesha uzuri wake. Njia hii ni mojawapo ya wauzaji kuonyesha gari wanayoiuza.

Kia ashiria kionyeshi cha kipima mwendo kasi ki katika sufuri kuonyesha kwamba gari limesimama. linatumia mafuta ya dizeli ambayo huwa bei rahisi kuliko petroli.

Gari jekundu kutoka kampuni ya Subaru, aina ya Forester, linapendwa sana hasa na vijana ambao bado ni wadogo, au walewanataka kuanza familia kwani linaenda mbio sana na pia halikunywi mafuta nyingi.

Watu wawili wanaonyeshana mkono na aliyevaa koti ya samawati anampa yule mwingine kifunguo ya gari kuonyesha kwamba amelinunua.

Gari ndogo la abiria aina ya tuktuk rangi ya nyekundu limesimama kando ya magari mengine mawili huku watu wakionekana kuyazingira. Miti ya kijani kibichi ndio bustani ya ambapo ziko.

Gari aina ya Toyota limesimama na kupigwa picha kutoka ndani huku mlango wa dereva ukiwa umefunguliwa. Njia hii ni ya kuweka matangazo kuonyesha gari linauzwa.

Magari ya aina na rangi na ukubwa tofauti, yamepangwa vizuri na kuegeshwa katika safu. Ni maonyesho ambapo watu hukuja kutafuta ujumbe kuhusu gari wanayotaka kununua, na kusikizana ili kuchukua gari.

Lori kubwa rangi ya machungwa imebeba magari matano na kuisafirisha kupeleka kwenye maonyesho au kupeleka kwa wanaonunua.

Gari jeupe la nguvu kutoka kampuni ya Ford huko marekani, aina ya Mustang limesimama kwa magurudumu yake manne. Bei yake huwa ghali, kwani linaweza kuenda kwa kasi ya juu sana na lina nguvu mno.

Gari jeusi aina ya Mercedes-Benz limesimama katikati ya barabara kwa magurudumu yake manne, ni rembo mno na uwezo wa kampuni kutengeneza magari yanayodumu ni mkuu.

Gari ya Toyota aina ya Hiace la kijivu limesimama kwa magurudumu yake manne yaliyo safi mno. Bei ya gari hii hulingana na kama ni jipya au limetumika. Wakati mwingi wanunuzi hupenda kutumia kusafirisha wateja au mizigo yao.

Magari yasiyopungua saba yameegeshwa vizuri kwenye safu. Hapa ni maonyesho ambapo watu hukuja kupata ujumbe na hata kununua magari hayo.

Gari la kijivu kutoka kampuni ya Toyota aina ya Mark X limepigwa picha. Dirisha la dereva limeteremshwa kidogo. Ni safi mno na liko kituo cha kuongeza mafuta.

Magari manne ikiwemo toyota na Nissan zimetua katika maonyesho ya magari. Bei kulingana na uwezo wa mnunuzi na muuzaji kusikilizana kutokana na ukubwa au udogo wa gari na hata kilomita gari imesafiri.

Gari jeusi la kampuni ya Toyota, aina ya Landcruiser Prado TX limesimama kwa magurudumu yake manne. Ni la kifahari mno na bei yake huanzia milioni nne kuendelea, kulingana na mwaka au kama ni jipya au limetumika.

Gari jeupe, kampuni ya Subaru aina ya Forester XT limesimama kwa magurudumu yake manne. Mwendo wa kasi kabisa unaoweza kuendwa na gari hili ni kilomita mia moja themanini kwa saa moja.

Gari jeupe, aina ya Honda, limesimama kwa magurudumu yake manne. Dirisha la pande ya dereva limefunguliwa. Linauzwa na bei yake italingana na uwezo wa muuzaji na mnunuzi kusikilizana.

Gari rangi ya kijivu kutoka kampuni ya toyota aina ya hiese limesimama kwa magurudumu yake manne yaliyo safi mno. Paa yake inaweza kusonga kumaanisha kwa sanasana gari hili linatumika na watalii kwenda kuwatazama wanyama wa porini.

Gari jeupe la kampuni ya Toyota aina ya hiace limesimama kwa magurudumu yake manne. Bei ya gari hili likiwa jipya huanzia milioni tano kuenda hadi saba lakini lililotumika linawezapatikana kuanzia hata milioni moja unusu.

Gari dogo jeusi aina ya Toyota, limesimama kwa magurudumu yake meusi. Bei yake huanzia laki tisa kuenda hadi milioni tatu kulingana na kama ni jipya au lilitumika kabla.

Gari kutoka kampuni ya Toyota, aina ya Hiace, umbo la matatu, limesimama kwa magurudumu yake manne. Wakati mwingi , hutumika kwa kazi ya kuwasafirisha abiria au hata kukodisha.

Gari la kijani kibichi kutoka kampuni ya Toyota aina ya hilux limeegeshwa kwenye nyasi. Kuna my mmoja aliyevaa koti la kijani kibichi pale nyuma.

Gari kubwa kutoka kampuni ya Toyota, aina ya Hilux, limesimama kwa magurudumu yake kwenye maonyesho. Linatumika kubeba mizigo, kwani ina nafasi pale nyuma.

Magari yasiyopungua hamsini yameegeshwa vizuri katika maonyesho. Muuzaji anaonekana kwa umbali na huwa anazielewa magari hizi kwa undani.

Magari mbili za kifahari za asili ya kimarekani za aina ya Ford Mustang na Doge Challenger, rangi ya samawati na nyekundu zinaonekana kwa jua.

Magari ya rangi aina na hata ukubwa tofauti yamewekwa katika maonyesho ili kuuzwa. Bei hulingana na kama gari ni jipya au limetumika pamoja na vitu vingine kama bei ya kuileta hapa nchini.

Gari aina ya Toyota umbo la matatu limesimama kwa magurudumu yake manne huku ikiwa rangi nyeupe na madirisha yake yakiwekwa nyeusi ili watu wasiweze kuona ndani mwa gari.

Gari aina ya Land Cruiser ambalo nambari sahani ni Car Archer limesimama kwa magurudumu yake manne. Kwa wingi linatumika kwenda safari za mbali ambapo barabara ni duni mno kwani ni gari ya kifahari.

Gari jeupe aina ya Volkswagen limesimama kwa magurudumu yake manne, huku taa za mbele zimewashwa. Imeandikwa vitu kutumia rangi ya kahawia katika dirisha ya mbele.

Magari tofauti zikiwemo subaru, toyota na hata nissan zimepangwa kwa laini katika moanyesho. Sanasana, hapa ndipo watu wanaleta magari yao ili kuwauza.

Gari ya njano, la kampuni ya Ford, linalojulikana kama Mustang, limesimama kwa magurudumu yake manne. Ni la kitambo mno na nambari sahani yake ni KPF .

Gari la kifahari linalojulikana kama Toyota Land Cruise Brado limesimama kwa magurudumu yake manne kando ya nyumba ni la nyeusi na hupendwa na watu wanaofanya kazi katika serikali.

Gari la kijani kibichi, aina ya Toyota Hilux, limeegeshwa kwenye nyasi huku mazingira yake yakiwa ya miti ya kijani kibichi. Bei yake huanzia milioni tatu kuenda hadi milioni kumi.

Gari dogo jeupe aina ya Suzuki limesimama na kupigwa picha. Kwa kawaida, magari haya yanapendwa sana mjini Nairobi ,kutumika kwa kazi ya kuwabeba abiria.

Gari kubwa la kifahari, aina ya Toyota Landcruiser limesimama kando ya barabara. Mazingira yake yana miti na hata kuna mlango kuu.

Magari yasiyopungua ishirini yameegeshwa kwenye maonyesho ya magari, watu hukuja kupata ujumbe kuhusu magari wanayotaka na kusikilizana kwa bei ili kununua magari hayo.

Gari dogo jeupe aina ya suzuki limesimama, nyakati nyingi wanaokuwa na gari hazi wanatumia kusafirisha abiria kutoka kote Nairobi hadi wanakoenda.

Watu kadhaa wameleta magari yao na kuyaegesha kwenye maegesho, kwani wako tayari kuuza. Wengine wamekuja kuzungumza ili kupata bei kwa gari mzuri na kununua.

Gari ambalo ni safi mno limefungua mlango wake na kuonyesha kunavyokaa ndani. Paa limekatwa na kuwekwa dirisha, na mwangaza unaingia ndani vizuri.

Gari limefunguliwa mlango wa nyuma na kupigwa picha ili kuonyesha viti na mazingira ya ndani. Ni rangi ya kahawia, ikiwa na mahala pa kuweka pa mguu, pa samawati.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester limesimama kwa magurudumu yake mamne. Madirisha yake yamebadilishwa rangi kuwa nyeusi ili watu wasiweze kuona ndani kutoka nje.

Magari yasiyopungua ishirini, yameegeshwa katika maonyesho. Kuna watu wawili wanaopendana, wamekuja kuangalia ili kuchagua wanachotaka kununua. Anayewauzia anawasaidia.

Sokoni kuna viatu vya michezo na riadha ambavyo vimeanikwa kutoka juu hadi chini. Kuna nyumbo pia za binadamu zilizovalishwa mavazi ili kuonyesha uvutiaji wa nguo hizo.

Patipati za rangi, aina na hata ukubwa tofauti zimeanikwa ili kuuzwa. Aina tofauti zinatumika kwa vitu tofauti kama ya kutembea au ya kuoga.

Katika soko kuna bidhaa za kitamaduni ambazo zimetandazwa chini ili kuuzwa, mingi ni ya sanaa kwani kuna michongo ya wanyama kama vile twiga, kifaru na hata ndovu.

Katika mjini Nairobi, kuna sehemu kadhaa zilizotengwa na serikali, ili kuwekwa soko za bidhaa tofauti. Kuna suruali, shati na mavazi mengine yaliyoanikwa katika soko hii.

Viazi, karoti, pilipili hoho na hata tango, ni miongoni mwa chakula zilizotandazwa, ili kuuzwa. Hapa ni sokoni na wakati mwingi waweza pata mboga hata kama sukuma, kabichi na nyingineyo.

Katika soko, kuna ujenzi unaoendelea, kwani mchanga wa kujenga pamoja na mawe kadhaa imewekwa, na mtu amekalia mawe hiyo. Wauzaji wanaendelea na shughuli zao, na pia wanunuzi wako kwa wingi.

Vitunguu, nyanya, viazi, tango na hata pilipili hoho ni miongoni mwa chakula zinazouzwa na mama huyu hapa sokoni.

Ndizi, machungwa, tikiti maji na matunda mengine ni miongoni mwa ile iliyowekwa katika soko ili kuuzwa. Kwa umbali kuna vitu vingine kama vile vya sanaa na hata vikapu na vingenevyo katika soko.

Sokoni kuna nyanya, vitunguu, matunda na vitu vingine, na kina mama ndio wengi wanaouza. Miavuli pia iko ili kukinga na jua na hata mvua ikianza.

Sokoni, kuna mahala ambapo maua inayovutia kwa harufu na hata rangi inauzwa, pamoja na kazi za sanaa zikiwemo michoro na hata nguo za kitamaduni.

Katika soko la vyakula na matunda, kuna mwanamke mmoja ameinama na kuangalia matunda ya muuzaji mmoja. Watu wengine pia wanazitazama na kuzinunua kwa wingi.

Vibuyu za kitamaduni ambazo zinajulikana kama calabash zimewekwa chini tayari kuuzwa. Zinatengenezwa kwa kukausha baada ya kutoa chakula ambayo inakuanga ndani.

Viatu vya mkono wa pili vya wanawake vimeanikwa nakuonyeshwa ili kuuzwa, kuna vitu vingine kama miwani, redio hapo kwenye soko.

Tikitiki maji zinauzwa kwa wingi, na zingine zimekatwa katikati na kwa vipande ili kuonyesha kwamba zimeiva vizuri na ni tamu mno.

Tikitiki maji, oakado, maembe na ata machungwa ni mojawapo za matunda zinazouzwa katika soko hii. Bei ya bidhaa hizi hulingana na msimu kwani kuna nyakati ambapo ovakado hupatikana kwa wingi, hivyo bei hushuka.

Nyama imewekwa kwenye glasi ili kuonyeshwa na nyingine pale nyuma imeanikwa. Ni ya mbuzi na hata ya ng'ombe. Kuna wanaokata kadhaa ambao wamevaa koti nyeupe.

Mikufu, bangili na hata sanaa ya kuweka katika maskio imetandikwa chini na mtu adhaniwaye kuwa wa utamaduni wa maasai au pokot ili kupuzwa, vitu hivi vinatumika kwa urembo.

Mikifu, mishipi, bangili na vitu vingine vimeanikwa pale katika soko la sanaa ya vifaa vya utamaduni.

Katika soko watu wamefurika furifuri na kutazama vitu wanavyonunua kama vile ndimu, ndizi na vinginevyo na wengi wanaouza ni akina mama wanaoelewa sana biashara ya vyakula.

Karoti, avokado, machungwa na chakula nyingine ni mojawapo ya zile zilianikwa pale sokoni tayari kuuzwa. Mmuuzaji moja ana kifaa cha kupima uzito, kwani anauza kwa hiyo namna.

Viazi, karoti, tufaha, ndimu, mahindi na hata ndizi, zimeanikwa pale sokoni tayari kuuzwa. Wengi wanaoouza ni akina mama ambao wanaielewa sana biashara ya chakula.

Patipati, shati, vibeti na hata michongo ya wanyama tofauti, ni miongoni mwa ile imeanikwa hapa katika soko ya kuuza vitu vya utamadunu.

Unga za rangi mbalimbali, pamoja na ya matumizi tofauti, zimeweka katika ndoo pale sokoni tayari kuuzwa. Kuna vitu vingine kama nyanya, ndizi tayari pale nyuma.

Tangazo limewekwa kwa kijikaratasai na kubandikwa kwenye ukuta, kuonyesha kwamba kuna ofisi ambazo zi wazi na zinataka kukodishwa. Nambari ya simu imewekwa hapo.

Majengo ya ghorofa yako kila mahali, ambapo nyumba za kukodisha na kulala zipo, na watu huishi kwa jumuia. Pia, kuna nafasi ya kuweka duka na hata maofisi.

Nyumba ya kifahari, ambayo rangi imeanza kutoka, imesimama. Mazingira yake yamepandwa nyasi na kuna miti ambayo bado inamea.

Jumba la ghorofa ambalo lina sehemu kadhaa na sakafu isiyopungua mbili limesimama. Linajulikana kama Regina Plaza ambapo watu huishi kwa jumuiya.

Ukuta umetumiwa kama uzio, ambapo kuna nyumba mbili ndani za kifahari mno na nyasi imepandwa vizuri na hata vigae ndani ni vya mawe.

Katika jengo refu la ghorofa linatumia jina la Bonasta, kuna madirisha kadhaa ambazo zimewekwwa chuma ili kuzuia wezi kuingia au kurusha vitu ndani, ghorofa enyewe imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Kuna majengo ya maghorofa inayoendelea kwa wingi, nyumba zingine zikiwa zimekamilika na zingine bado kufika tamati. Watu huishi kwa jumuia kwa kuchukua nyumba za kukodisha hapo.

Kuna majengo ya gorofa mbili marefu mno mojawapo ilio na rangi ya kijani kibichi ikiitwa Bonastar heights na nyingine nyeupe hapo kando. Watu huishi kwa jumuia na kuwa na nyumba za kukodisha.

Nyumba za kifahari zimejengwa huku zimepeana nafasi. Kuna shamba ambapo nyasi ni ya kahawia na imedhibitishwa kwamba ghorofa haziwezi jengwa ni nyumba tu.

Mjini Nairobi, majengo ya ghorofa ni mengi mno, kwani inaokoa nafasi, ambapo nyumba mingi huwekwa na watu wanakodisha kuishi au kama ofisi.

Jumba la kifahari limejengwa na mazingira yake yamepambwa mno ili kuwa moja na asili kwani kuna miti, mimea iliyokatwa vizuri na hata nyasi kusawazishwa.

Nyumba iliyo na mazingira yanayovutia mno, kwani kuna mimea tofauti na nyasi imekatwa inaonekana. Mlango wake ni wa chuma na glasi, na pia dirisha imewekwa chuma ili kuzuia wezi kuingia.

Nyumba ya kifahari, ambayo ina sehemu ya kuogelea na hata pa kuketi kuota jua, limerembeka kwelikweli, kwani mazingira yake yana miti, mimea na hata taa za usiku.

Katika nyumba za kisasa za kifahari, kuna vyumba kadhaa ambapo ni za kuweka nguo tu na watu hupenda nyumba hizi kwani nafasi huwa mingi.

Majengo ya gorofa ni mengi mno hasa mjini Nairobi ambapo kuna nyumba mingi za kukodisha na watu wanaishi kwa jumuia.

Jengo refu mno la ghorofa limekaribia kutamatika ujenzi. Kuna kifaa kirefu cha chuma kinachojulikana kama kreni, rangi ya njano kinachosimama kando ya jengo hili.

Jumba kubwa lililojengwa kama ghorofa limepambwa na kuwa maridadi mji. Kwa kawaida bei ya kukodisha hapa huwa juu na ya kununua ni ghali zaidi.

Jumba kubwa la kifahari ambayo kuta ni nyeupe na paa ni nyekundu limesimama, madirisha yamewekwa chuma ili kuzuia watu kuingia, bei ya nyumba izi kulingana na mahali, lakini kulingana na ukubwa wake inaweza kuanzia milioni kumi na tano.

Ni chumba cha kuketi, ambapo kuna nafasi kubwa mno , ukutani kukiwa na kabati na nafasi imewachwa ya kuweka runinga. Hapo nje kuna miti na nyasi imekatwa vizuri. Mlango ni wa dirisha na waweza kuona nje kutoka ndani.

Jumba moja kubwa lililojengwa kwa njia ya kitamaduni kwani paa ni la nyasi. Linakaa vizuri sana. Kuna mabati hapo chini inayozuia watu kuingia na kutoka kabla ya jumba hili kukamilika kujengwa.

Nyumba za kifahari zimejengwa kando kando na kuna shamba moja kubwa ambayo pia inastahili kujengewa nyumba.

Jengo kubwa sana la ghorofa ambalo bado halijakamilika limesimama. Kuna vijimbao kando ambapo wanafundi ambao wanaotengeneza kusimama ili kuitengeneza vizuri.

Majengo ya ghorofa inapatikana kote mjini Nairobi kwani watu ni wengi na kutengeneza nyumba moja moja za kifahari zinakula nafasi. Kwa hivyo nyumba hua mingi sana ndani ya ghorofa na watu huishi kwa jumuia.

Majengo ya ghorofa yamesimama, Kwa kawaida Majengo haya huwa na nyumba mingi ambazo ni za kukodisha na watu huishi kwa jumuia.

Mayai mengi sana, ya kuku na hata wanyama wengine imepangwa vizuri pale katika duka kuu. Ununuzi hauwezi kuwa wa moja, kwani huuzwa kwa wingi.

Vifaa tofauti vilivyotengenezwa kwa nyama ya wanyama tofauti kama vile punda, kuku, ng'ombe, vimewekwa katika friji ili zisiharibike.

Patipati, viatu na sandali zimeanikwa kwenye duka la kuuza viatu. Ukubwa na rangi tofauti pia unaonekana.

Katika duka kuu, kuna sehemu ya kuuza nyama, na hata ya samaki. Vitu vingine pia vinaonekana, na limepambwa sana duka hili na kuvutia.

Katika duka kuu kuna baadhi ya vitu vinavyotumika kwa nyumba kama vile vikombe, nguo, taulo na vinginevyo vilivyopangwa vizuri tayari kuuzwa.

Karatasi shashi, na sabuni zimepangwa kando kando katika duka kuu. Kuna vifaa na bidhaa zingine pia zilizowekwa, kama vile vitafunio na maziwa.

Duka yakuuza vipini viliotoka ulaya na mahala pengine kama Asia Marekani limefunguliwa na bidhaa hiyo imewekwa katika madirisha ili kuonyeshwa.

Kuna vitafunio vitamu vilivyowekwa kwenye friji ili kuzuia harabu yake au kuvifanya vibaki katika hali ya ugumu na isiende kuwa kiowevu.

Katika duka kuu, kuna sehemu ya usafi wa wanawake kwani kuna vitu kama mafuta, losheni na hata vifaa vyao vya kujikinga na hedhi ambao ni kutoka kwa damu mara moja kwa mwezi.

Katika duka kuu kuna vifaa vya kusafisha choo na hata kusafisha hewa na pia vyombo katika safu kwenye rafu.

Nanasi, tufaha , nyanya na matunda mengine yapo katika duka kuu ambapo ununuzi wa bidhaa hufanywa kwa wingi zimepangwa katika vijikapu vyeusi.

Katika duka kuu, kuna matunda kama vile ndizi, machungwa, tufaha na nyingineyo, pamoja hata na mti wa ndizi. Pia, kuna mahala pa kuchukua chakula iliyopikwa, na hata mikate na keki.

Mfanyakazi mmoja anafanya katika duka kuu, kwani amevaa sare rasmi ya hapo. Anatembea kando ya vifaa na bidhaa vya maziwa, na pande nyingine ni soda na vinywaji vingine.

Katika duka kuu kuna sehemu ambapo mtu moja anatengeneza peremende za kiarabu na kuziuza amevaa barakoa ya samawati na kufunika kichwa ili nywele isiende kwa anayoitayarisha.

Sukuma, karoti, machungwa na hata ndimu ni pamoja na vyakula vinavyouzwa katika duka kuu na vimewekwa kwenye vikapu.

Kaitka duka kuu kwenye rafu, kuna mimea kama vile tango na hata matunda kama shauku iliyowekwa ili kuuzwa. Imewekwa mahala kuna baridi ili isiharibike kwa urahisi.

Katika duka kuu, wafanyakazi wamevaa sare fanana, ambayo ni suruali nyeusi, na shati nyekundu. Wanapangia wateja vifaa walivyonunua kwenye vikapu na makaratasi.

Baiskeli zisizopungua kumi, za watoto au watu wafupi sana, zimepangwa katika duka kuu, kando ya viti. Pia, kuna blanketi zilizowekwa kwenye karatasi kwa umbali.